Watu hawa wanasherehekea kwa kushinda kikombe. Ni wachezaji wa basketboli wengine wameinua mikono juu ilhali wengine wameinua kikombe.

Wachezaji wanacheza mpira huku wengine wamekaa chini wakitazama. Wachezaji wengine wamevaa nguo yenye rangi ya manjano, huku mwingine aliye na mpira kwenye kichwa yake amevaa jezi nyekundu.

Mama mmoja aliyevaa miwani na koti ya samawati ameketi kwa kiti nyeusi. Mbele yake kuna maikrofoni, nyuma yake kuna chati.

Watu hawa wameketi chini, wamevaa shati ya rangi ya samawati, wengine pia wamevaa kofia yenye rangi ya samawati, wengine wameinua mikono ilhali wengine mikono yao iko chini. Kuna wengine ambao wamevaa suti.